Watu kadhaa waliojaa utulivu na umakini kazini meza tatu kila moja ikiwa na kompyuta na watu waliokaa kwenye viti wakifanya kazi au kujadiliana, mtu mmoja amesimama mbele ya meza ya kwanza akiongea na wengine wawili walioketi hali inayoashiria mjadala wa kazi au maelekezo ya kikazi yanayotolewa.

Mwanamke akiwa amesimama kwenye kaunta ya baa ameshika glasi ya kinywaji mkononi. Amevaa sweta ya kijivu na suruali ya bluu. Akionekana kutulia na kufurahia mazingira ya kupimzikiaa. Kaunta ya baa hiyo nyuma yake ikiwa na rafu zilizojaa chupa na mitungi ya vinywaji mbalimbali na taa za kupendezesha mandhari zikitoa mwanga wa kuvutia.

Mtu amesimama karibu na gari jipya, ndani mazingira yanaonekana kuwa ni duka la magari, mtu huyu amevaa shati jeupe na suruali ya bluu na barakoa nyeusi akitoa taswira ya mtu wa kisasa anayezingatia tahadhari za kiafya, gari hilo lenye rangi nyeupe limepambwa kwa nembo ya kampuni kwenye sehemu ya mbele ikiwa na muonekano wa kisasa na wa kuvutia.

Magari matatu yenye rangi nyeusi yamepangwa kwa umakini ndani ya chumba cha maonyesho. Yaking'ara chini ya mwanga wa dari unaoangazia uzuri wa muundo wao wa kisasa na kifahari. Kwenye ukuta wa nyuma kuna picha ndogo ya magari mengine, zikiongeza mandhari ya kuvutia inayolenga kuvutia wateja wanaothamini ubora, kasi na hadhi.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo la mchanga linalofanana na maeneo ya wazi au uwanja wa kazi kwa mda, gari hilo lina magurudumu makubwa yenye rimu za chuma, madirisha yakioo yanang'aa kwa mwangaza wa jua na muundo wa kisasa unaoashiria matumizi ya binafsi au kibiashara katika mazingira binafsi au mazinira yanayohitaji uwezo wa kuvuka njia zisizo rasmi.

Gari jekundu la kuvutia lilisimama katikati ya sakafu yenye mwangaza wakuvutia likiwa bado linaplastiki juu ya viti, dalili ya kwamba ni jipya kabisa na halijawahi kutumika, muundo wake ni wa kuvutia ukiwa na magurudumu yaliyong'ara na umbo lililosukwa kwa ustadi wa kisasa, nyuma yake kuna magari mengine mawili moja jeupe na jingine jekundu.

Msururu wa magari mapya ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia katika eneo lenye changarawe. Magari hayo yote ni ya rangi nyeupe, yanaonekana yakiwa katika hali bora kabisa. Mandhari ya nyuma inaonyesha mjengo mrefu na wa kisasa na miti michache ikiashiria mazingira ya mji au viungo vya jiji, ambavyo vinachanganya shughuli za kibiashara.

Magari matatu ya rangi nyeusi yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye sakafu ya lami na ukuta wa matofali upande wa juu. Magari hayo yamepangwa sambamba na kwa utulivu ikionekana kuwa katika mazingira ya biashara, taasisi au maegesho rasmi ya magari.

Magari kadhaa ya rangi nyeupe yaliyopakiwa kwa mistari na yanatazama upande wa nyuma, na kila gari likiwa na taa za nyuma za rangi nyekundu magari haya yamepakiwa eneo la nje huenda ni maegesho au maonyesho na nyuma yao kuna mti yenye kijani kibichi na mifumo ya umeme, sakafu inaonekana kuwa mpya au lami isiyo na rangi.

Gari jipya la "Toyota" likiwa limeegeshwa nje ya jengo lenye paa la bati. Gari hilo kwenye kioo kuna karatasi yenye maandishi, ikitoa taarifa ya gari hilo kama vile: bei, namba usajili au maelezo ya mauzo.

Sehemu ya nyuma ya gari aina ya "TOYOTA RAV4" yenye rangi ya kahawia, ikiwa imeegeshwa kwa utulivu kwenye mazingira ya wazi ya kuegesha magari. Nembo ya "TOYOTA" imewekwa katikati ya mlango wa nyuma, huku maandishi ya lugha ya kichina imeonekana upande wa kushoto yakibainisha asili au soko linalotoka gari.

Mashine za kisasa na automatiki zikiwepo katika eneo la ndani huenda katika duka la huduma, ambapo kila mtambo kina milango miwili ya chuma na vipeperushi vya rangi ya bluu la kijani, mitambo hii inaonekana kuwa ya kisasa na mifano ya ng'ombe na maziwa kwenye sehemu za mbele, ikionyesha kuwa yanatumika kusambaza maziwa moja kwa moja kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya kuuza na kuchakata maziwa, ikiwa ndani ya mazingira ya dukaau sokoni, mashine hiyo imepambwa kwa picha ya ng'ombe wawili weusi na weupe wakiwa kwenye nyasi, ikisisitiza uhusiano wa moja kwa moja wa chanzo cha maziwa safi, pembeni ya mashine kuna rafu za bidhaa mbalimbali zinazoashiria kuwa huduma ya maziwa ni sehemu ya shughuli kubwa ya biashara ya chakula.

Duka la kisasa la kuuzia maziwa kupitia mashine maalumu ya kielektroniki. Juu ya mlango wa duka kuna bango lenye maandishi na picha ya ng'ombe, likisisitiza chanzo cha maziwa moja kwa moja kutoka shambani. Pembeni mwa mlango kuna mabango yenye maandishi kadhaa, yakionyesha kuwa maziwa yanayouzwa ni safi kutoka shamba na yamehifadhiwa kwa ubora. Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa ya kielektroniki, ikiashiria mchakato wa uuzaji kwa njia isiyo ya wahudumu.

Tukio la kijamii ambapo watu kadhaa wamekaa mezani wakishiriki chakula na vinywaji kwa furaha, meza imeandaliwa kwa uzuri ikiwa na chakula mbalimbali na vinywaji vinavyovutia dalili ya sherehe kikao maalumu au chakula cha pamoja cha marafiki au familia, watu wanaonekana wakiwa na furaha. Wakizungumza na wakishiriki kwa utulivu.

Wanaume wawili wamesimama nyuma ya meza yenye vyombo vya plastiki moja akiwa amevaa shati la waridi na miwani, akionekana kuwa na sura ya umakini na mwingine amevaa fulana ya kijani kibichi akishika chombo cha plastiki kwa umakini. Meza imejaa vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki ya kuchakata na kuuza maziwa, teknolojia ambayo ubunifu wake inawezesha wateja kupata maziwa safi na kwa urahisi na kwa kiasi wanachokihitaji. Mashine hiyo imechorwa kwa rangi zinazovutia, rangi ya: bluu, nyeupe, na kijani; ikiambatana na maandishi ya kuvutia.

Fundi seremala akiwa kazini akifanya kazi kwa umakini na kwa ustadi mkubwa, amevalia vazi la bluu na anaonekana akitumia kifaa cha kuchonga mbao, huenda ni mashine ya kuchimba au kupunguza unene wa mbao, mbele yake kuna meza ya kazi yenye vipande vya mbao, vilivyo katwa kwa umbo la mstatili au mche duara, ishara ya kazi inayofanyika kwa uangalifu na utaratibu.

Chumba cha ndani chenye vifaa vya samani mbalimbali ikiwa ni pamoja na sofa za rangi ya kijivu zilizo na mapaja ya rangi meupe, viti vya mifano tofauti vilivyowekwa kwa mpangilio wa duka na meza za mbao za kahawia, kwenye ukuta wa nyuma kuna kabati la mbao na vioo viwili.

Mtu mmoja aliyeketi kwenye sofa za kifahari, mandhari ya sehemu iliyopambwa kwa ustadi, mtu mmoja ameketi kwa utulivu juu ya sofa kubwa lenye mvuto wa kifalme iliyotengenezwa kwa rangi ya dhahabu na mapambo ya maua yanayoelekeza uzuri wa sanaa ya mitindo ya kifahari sofa ina sehemu nyingi za kuketi.

Shughuli ya useremala, ikiendelea ndani ya warsha ya kutengeneza samani, wanaume wawili wamejikita kwenye kazi zao za mikono, kila mmoja akiwa na jukumu tofauti. Mwanaume mmoja amevaa mavazi ya bluu ya kazi na anaonekana akishika kipande cha mbao kwa ustadi, huenda akawa anajiandaa kukata au kuchonga kulingana na muundo unaohitajika.

Mandhari ya duka la kisasa la samani, ambalo limepambwa kwa umarudadi ma mpangilio unaovutia macho. Samani za kisasa kama vile viti vya kuvutia, meza zenye muundo wa kuvutia na sofa zenye mvuto wa kifahari, zimepangwa kwa nidhamu . Zikiambatana na mimea ya mapambo inayovujika rangi ya kijani kibichi, mwanga unaopenya ndani ya duka hilo unaangaza kila Kona.

Fundi akihusika na kazi ya useremala, akiwa amevalia shati la bluu na kipimo cha pinki shingoni, kinachoashiria utayari wa kupima na kuhakikisha usahihi wa kazi yake. Nyundo aliyoshikilia kwa mkono wake, pamoja na kipande cha mbao kinachotazamwa kwa umakini, vinaonyesha kwamba yupo katika hatua ya kukarabati au kuunda kipande fulani cha mradi.

Mboga mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye meza moja ndefu. Zikijumuisha: nyanya nyekundu, karoti za rangi ya machungwa, vitunguu vya njano na kabichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zote zikionekana kua safi na zenye mvuto, zikionesha kuwa zimetoka shambani hivi karibuni.

Ndani ya duka la chakula ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vinywaji vya soda, maziwa na vyakula vya uhifadhi kwenye makopo. Mtu mmoja ambaye amevaa nguo ya rangi ya kijani na barakoa nyeusi anaonekana akisimama nyuma ya kaunta na kumhudumia mteja ambaye amevaa shati ya rangi ya bluu na barakoa nyeupe usoni, anaonekana akishikilia paketi kubwa la unga au chakula kingine.

Eneo la soko la mbogamboga na matunda, ambapo meza zenye rangi mbalimbali zimejaa mazao safi kama ndizi, machunngwa; mapapai na maharage, mpangilio wa bidhaa ni wakuvutia ukionyesha uangalizi na ustadi wauuzaji katika kuwasilisha bidhaa zao. Katika upande wa kushoto kuna ndoo ya plastiki ya bidhaa zinafanana na nyuzi za jushonea au kufuma .

Mandhari yenye shughuli nyingi katika soko la mboga, ambapo meza na ndoo zimejaa bidhaa za kilimo zenye rangi angavu, nyanya nyekundu ndizi za kijani na za manjano, kabichi, pilipili na mboga mbalimbali zimepangwa kwa ustadi zikivutia kwa mwonekano na utofauti wa maumbo, wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakishughulika kwa ukaribu. Wengine wakiwa wamesimama wa kuchagua bidhaa huku wengine wameketi nyuma ya meza zao.

Mandhari ya soko lenye uhai ambapo mtu mmoja amejikita kwenye shughuli ya kupanga na kuandaa matunda kwa ustadi mkubwa, amevaa koti la zambarau na muonekano wake unaashiria umakini na bidii katika kazi yake. Ndizi zimepangwa kwa makundi zikiwa safi na zenye kuvutia.

Meza ya bidhaa katika soko la wazi ambapo ndoo za plastiki zenye rangi mbalimbali zimejaa viungo vya kupikia, vilivyopangwa kwa mpangilio unavutiwa na rahisi kwa mteja kuchagua ndani ya ndoo hizo kuna viungo maarufu kama: pilau masala, binzari ya manjano, karafuu, hiriki, tangawizi ya unga na mdalasini.

Mandhari ya soko yenye rafu zilizosheheni matunda na mboga kwa rangi mbalimbali kutoka maembe ya manjano, machungwa kupendeza hadi ndizi na maparachichi yaliyojaa uzuri wa asili, bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia jicho la kuhimiza ununuzi, soko limejaa watu wakiendelea na shughuli zao.

Mtu mmoja akiwa sokoni ameshika mboga za majani akizungukwa na meza zilizojaa matunda na mbogamboga mbalimbali kama: nyanya, karoti na matango. Muonekano huu wa rangi na utofauti wa mazao unaonyesha utajiri wa kilimo na kazi ya mikono ya wakulima. Mandhari ya soko hili la wazi linaonyesha maisha halisi ya kila siku.

Mandhari ya soko yenye shughuli nyingi katika soko hilo, ambapo bidhaa za kilimo kama: viazi vikuu, ndizi na nyanya, zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye meza na sakafuni, zikingojea wanunuzi. Mtu mmoja amesimama nyuma ya meza, amevaa mavazi ya kitamaduni yanayoendana na mazingira ya kijijini; jambo linaloongezea uzalendo na uhalisia wa maisha ya watu wa eneo hilo.

Eneo la soko lenye watu wengi ambapo mwanamke mmoja anajihusisha na upangaji wa nyanya zilizoiva kwenye mfuko wake wa plastiki, akionekana kuwa makini na kazi yake. Meza iliyo mbele yake imesheheni nyanya nyekundu zenye kung'aa zenye almasi ya shambani zikitoa harufu safi ya mavuno mapya.

Mandhari yenye uhai wa kibiashara katika eneo hili, ambapo ndizi zilizopangwa kwa wingi pamoja na matikiti maji, machungwa na mboga za majani kuonyesha urahisi wa upatikanaji wa mazao ya mashambani. Vikapu vya plastiki vyenye rangi tofauti vimejaa matunda na mboga mboga.

Tukio la ununuzi katika soko la wazi ambapo watu wawili wanashiriki katika shughuli za kibiashara mtu wa mbele amesimama ameshika kitabu cha nyanya akiwa amevaa koti ya ngozi ishara ya ujasiri au hali yao ya baridi mwingine yupo nyuma meza amevaa sura ya kijivu na kulingana na sheria kuwa ndiye muuzaji wa biashara hii.

Ndani ya soko la mboga mboga na matunda, mwanamke mmoja msimamo wa kujiamini akiwa amevaa apple na kijana nimestari nyeupe na shati la kijani akionekana kuchangamka ana makini mchanganyiko utulivu na bidii akaniambia biashara ya soko la kienyeji.

Eneo la soko hai la mbogamboga, ambapo mazao mbalimbali kama: viazi, karoti, vitunguu na mboga nyingine zimejaa kwa wingi kwenye vikapu na sanduku za plastiki, zikiwa na rangi zinazovutia ambazo huashiria ukomavu, usafi na ubora wa mazao shambani.

Jengo la ghorofa lililojengwa likiwa kwenye hatua ya kazi ya ujenzi ambapo muundo wa nje tayari umeundwa, muundo na muonekano wa jengo ni wa kisasa ukiwa na madirisha makubwa yanayoashiria matumizi ya mwanga wa asili na kwa wingi, muonekano wa eneo hilo ni kwa ajili ya matumizi ya viwandani au ofisini.

Jengo refu likiwa katika ujenzi, likiwa na kreni kubwa upande wa kulia, jengo hilo linamadirisha mengi na linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa, mbingu ya bluu yenye mawingu meupe inaonekana nyuma ya jengo hilo na miti inaonekana chini ya jengo ikionyesha mazingira ya mjini au karibu na mjini.

Mandhari ya vitongoji vya mjini ambapo upande wa kushoto kuna jengo la ghorofa likiwa limejengwa kwa mchanganyiko na tofali na bahati na linabadilisha mengi, yanaruhusu mwanga kwenye urahisi upande wa kulia kuna eneo la wazi ni nyasi na udongo, ambalo unatoa taswira ya kununua kwa mazingira yenye msongamano wa majengo.

Meza ya duka la nguo iliyopambwa kwa mashati ya kiume yalilopangwa kwa ustadi wakuvutia, mashati hayo yanapatikana kwa rangi mbalimbali kama:bluu, kijivu na zambarau, huku kila mmoja ikiwa imekunjwa kwa umaridadi ikionyesha hali ya usafi na ubora.

Ndani ya jengo la kisasa ambapo kundi la watu wa kawaida wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki karibu na meza wanaonekana kuwa katika mazungumzo au kusubiri huduma fulani, mavazi yao ni ya kila aina ya rangi tofauti baadhi wakiwa wanahofia ikiashiria mchanganyiko makubwa ya kijamii au shughuli ya wazi unawakaribisha watu mbali mbali.

Mpangilio wa kuvutia na wakitaalamu wa duka la nguo za kiume, ambapo bidhaa zimepangwa kwa ustadi unaovutia macho, kati ya duka kuna rafu zilizojaa mashati ya rangi mbalimbali yaliyopakiwa kwenye plastiki safi, yakionyesha kuwa bidhaa ziko katika hali safi na tayari kwa mauzo.

Mandhari ya kisasa Katika uuzaji wa nguo na viatu vya watoto, ukiakisi ubunifu wa biashara na mvuto wa bidhaa kwa wateja wanaotafuta mavazi yenye radha ya utoto, mavazi ya watoto yamewekwa ndani ya mabegi ya kuning'iniza na kuna rangi za kuvutia kama nyeupe, pinki na njano zikionyesha utofauti wa bidhaa kwa wajinsia, umri na matakwa ya wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo ambapo kuna rafu za mifuko na nguo za rangi mbalimbali kama manjano, nyeupe na nyeusi zilizowekwa kwa ajili ya mauzo. Sakafu ya chumba hiki yenye rangi ya kahawia na nyeupe na kuna taa za dari zinazowaka, hali inayofanya eneo hili kuwa lenye mwanga wa kutosha.

Sehemu ya duka la nguo za kisasa, ambapo bidhaa mbalimbali, hasa suruali za jinzi na mashati, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu na meza. Juu ya rafu kuna bango lenye maandishi, ikionyesha punguzo kubwa la bei kwa baadhi ya bidhaa zilizochaguliwa. Suruali za jinzi zimegunduliwa kwenye wima kwa umakini, zingeashiria uteuzi wa bidhaa zenye ubora.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali za kusafishia kama: chapa ya safisha; chupa za rangi tofauti: nyekundu, bluu na kijani; zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia zikionyesha utofauti wa bidhaa kwa matumizi ya nyumbani au biashara. Rafu yenyewe imetunzwa vizuri iki eleza hali ya utaratibu na usafi wa mazingira ya duka hilo.

Sehemu ya duka la rejareja, ambapo rafu zimepangwa kwa ustadi na bidhaa mbalimbali za chakula, chupa za mafuta ya kupikia zinang'aa kwenye rafu ya mbele, zikionyesha utaratibu wa biashara na uwazi wa upatikanaji wa bidhaa, Pakti za unga na bidhaa nyingine zimepangwa kwa mpangilio wa rangi unaovutia macho.

Duka la viatu lenye punguzo la bei, mandhari ya kibiashara iliyochangamka ikiibua hisia za ununuzi na mvuto wa mitindo ya kisasa. Rafu nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na viatu vya aina na rangi mbalimbali, kutoka viatu vya mchezo hadi viatu rasmi. Bango lililo juu ya rafu limeandikwa asilimia 50, likivutia wateja kuwa, ahadi la punguzo ya nusu ya bei.

Rafu ya duka la viatu ambapo aina mbalimbali za viatu vya michezo na vya kawaida vimepangwa kwa mpangilio unaovutia, rangi tofauti nyeupe, nyeusi, nyekundu na zambarau huku maboksi ya viatu, halafu yakionyesha kuwa bidhaa ni mpya na tayari kwa wateja.

Ndani ya duka dogo la vyakula rafu zimejaa bidhaa kwa mpangilio wa kuvutia kama maktaba ya rada zikiwasubiri wateja wenye hamu ya kuchagua kwa macho na hisia, kuna mchanganyiko wa bidhaa za nafaka, vitafunio na biskuti zilizowekwa kwa ustadi kila kifurushi kikiwa na maumbo na rangi zinazoleta msisimuko wa ununuzi wa kimtaa. Lebo za bei zimefungwa kwenye rafu.

Mwanamke aliyesimama dukani, mbele ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Amevaa koti la bluu, shati jeupe na anashika karatasi na simu mkononi. Rafu zimepangwa kwa umakini zikibeba bidhaa za matumizi ya kila siku. Mpangilio wa vitu na mwanga ndani ya duka unaongeza hisia za maisha ya kawaida ya mji.

Sehemu ya kuuza matunda na mboga katika duka au soko la kisasa. Meza za kuuzia bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Kwenye meza hizo kuna bidhaa kama ndizi, nyanya, viazi na mboga nyinginezo zilizojazwa na kufungashiwa katika vikapu au maboksi.

Sehemu maalumu ya duka kubwa likiwa na eneo la kuuzia vinywaji, ambapo limepambwa kwa mpangilio wa kuvutia na kuhamasisha uchaguzi mpana wa bidhaa. Juu ya mlango wa kuingilia kuna bango kubwa la maandishi linalojitokeza kwa uwazi, likitangaza huduma mahususi zinazopatikana ndani.

Sehemu ya duka la rejareja ambapo limebobea katika uuzaji wa bidhaa za plastiki kwa matumizi ya nyumbani. Toroli la ununuzi liko mbele ikiwa limebeba bidhaa kadhaa, dalili ya mteja anayefanya ununuzi kwa wingi au kulenga matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Sehemu ya ndani ya duka ambalo limepangwa kwa ustadi na mpangilio unaovutia, upande wa kushoto rafu zimejaa vitambaa, nguo au bidhaa za nyumbani zilizopangwa kwa rangi tofauti kijivu, bluu na nyeupe zikitoa hisia za utaratibu na urahisi wa kuchagua.